Hili ni shamba ya hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila udongo kwa kutumia maji ya virutubisho. Mimea hiyo inaonekana kuwa ni lipilace au mboga zingine zinazofanana imepandwa kwenye mabomba nyeupe yenye matundu na maji enye virutubisho yanayopita ndani ya mabomba hayo ili kuzalisha mimea.

Hii ni shamba la kisasa la hydroponic ambayo mimea inalimwa bila kutumia udongo badala yake ikitegemea maji yenye virutubisho. Mimea hiyo ambayo imeweza kuwa spinachi imepandwa kwenye nguzo na kuongezwa na miundo ya juu ya chuma ndani ya chafu. Mfumo huu unaruhusu kilimo bora cha mazao na uhifadhi wa maji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, baadala yake mzizi yake imesimamishwa kwenye maji yenye virutubisho. Inaonekana kama mfumo wa utamaduni wa maji marefu ambapo mimea hasa lettuce zimewekwa kwenye pond zinazoelea juu ya maji na mizizi yake mirefu ikining'inia ndani ya maji hayo yenye virutubisho.

Huyu ni mwanaume anayejulikana. Amesimama ndani ya javu au shamba ya haidroponiki .Nyuma yake kuna mimea iliyopandwa katika mfumo wa haidroponiki. Ikiwezekana kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu.

Huu ni mfumo wa haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea hii imepandwa kwenye vyombo vilivyowekwa juu ya tangi la maji yenye virutubisho, na kuna mabomba yanayoonekana ndani ya tangi hilo.

Huu ni mfumo wa haidroponiki ambao unachanganya ufungaji wa samaki na ukuaji wa mimea bila udongo. Chombo chenye mimea inakua ambayo inaonekana kuwa umepandwa kwenye kitanda cha kukuzia. Tanki la samaki lenye maji yenye rangi ya njano kahawia yanayoashiria kuwepo kwa samaki na taka zao.

Hili ni shamba la hydroponic lenye mingi ya mutuless zikiwa katika mapomba meupe mfumo huu unaonekana kutumia maji ya virutubisho kulisha mimea ambayo ni njia ya kisasa ya kilimo isiyoitaji udongo mazingira yanaonekana kuwa wasi na mimea imepangwa vizuri

Huu ni mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambao mimea inakuzwa bila udongo. Mfumo huu unatumia mabomba au mfereji, ambapo mimea hupandwa na mizizi yake kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye mimea. Ni mfumo huu unaotumia maji kidogo na unaweza kutumika kukuza mboga za majani na spinachi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea ya lettuce inakuzwa bila kutumia udongo, badala yake inakuzwa kwenye maji yenye virutubisho. Mimea imepangwa kwa safu nadhifu kwenye miundo mieupe ikionyesha matumizi bora ya nafasi na rasilimali.

Hili ni shamba kubwa lilopandwa mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa mahindi au mtama. Mimea hii imechipuka vizuri na imefunika eneo kubwa la ardhi. Juu ya shamba, anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna milima au vilima vinavyoonekana kwa umbali nyuma ya miti.

Hili ni trekta nyekundu katika eneo ya shamba. Labda shamba ya mzabibu enye mimea mirefu ya kijani kibichi pande zote mbili. Nyuma ya trekta kuna milima na anga lenye mawingu. Trekta inaonekana kuwa na muundo wa zamani na ina moshi mrefu inayotoka juu

Huu ni shamba la mananasi. Mananasi yamepandwa kwa safu na matunda yanaonekana yakikomaa kwenye mimea. Baadhi ya mananasi yameanza kuonyesha rangi ya njano kuashiria kuwa yameiva au yanakomaa. Shamba linaonekana kuwa kubwa la linaendelea hatimbali ikiwa na mimea mingi ya mananasi.

Huu ni mchakato wa kusindika au kupanga nyanya. Inaonekana kuwa nyanya nyingi zikitembea kwenye makanda na kusafirishwa ndani ya kiwanda au sehemu ya usindikaji. Nyanya hizi zinaonekana kuwa zimekomaa na zi tayari kwa ajili ya usindikaji zaidi.

Hii ni kundi kubwa la vifaranga au kuku wachanga wa nyama wakiwa wametapakaa kwenye sakafu ya banda la kuku au zizi la kuku. Vifaranga hao wanaonekana wakiwa wengi na wamejikusanya pamoja ndani ya eneo hilo.

Huu ni uyoga, labda uyoga wa achasa ukiwa ndani ya mfuko maalum ya kukuza uyoga. Mfuko huu imepangwa na uyoga na haijachipuka kutoka upande zake. Mazingira yanaonekana kama chumba cha kukuza uyoga labda kuvifunika kwa plastiki ili kudhibiti unyevu na hali joto ambayo muhimu kwa ukuaji wa uyoga.

Hawa ni kundi la wafanyikazi wengi wao wakiwa wanawake wakifanya kazi katika kituo cha kufunga au kusindika maua. Wamevalia sare za kijani na aproni nyeupe wakishughulika maua hasa Rose yaliyopangwa kwenye meza.

Hili ni banda kubwa la kuku lililojaa kuku wengi weupe. Wanaonekana kuwa kuku ya nyama. Kuna njia ya mfumo wa kulisha na kunyweshea, kuku ikiendea katikati ya banda. Mwanga hafifu unaonekana kutoka juu na kuku wamekusanyika kwa wingi ndani ya eneo hilo.

Hili ni shamba lenye mimea pengine nyanya ikiwa imepandwa kwa kutumia muundo wa kusaidia ukuaji wake. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani akisimamia au kutunza mimea hiyo. Miundo ya mbao na kamba inaonekana ikitumika kusaidia mimea kusimama wima na kukaa vizuri.

Huu ni muundo wa chafu unaotumika kwa kilimo. Ndani ya muundo huu, mimea inakuzwa katika mazingira yanaodhibitiwa ili kuunda hali bora za ukuaji na kulinda mimea dhidi ya mvua na hali mbaya ya hewa. Muundo huu unaweza kusaidia kuendea kipindi cha mvuno kwa wingi kadhaa.

Hili ni kilimo cha kiwanda, inaonyesha shamba la migomba midogo iliyofunikwa na wavu. Migomba hii ina majani mabichi na inaonekana kustawi vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo na anga la bluu lenye mawingu. Hii inaweza kuwa shamba ya kitalau au cha migomba au shamba lililoandaliwa kwa kilimo cha migomba.

Huu ni shamba lenye mimea pengine Tobacco na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unaonekana kupita katikati ya mimea. Mfumo huu unatumia mabomba ya matone kutoa maji polepole kwenye udongo karibu na mzizi wa mmea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ukitumia vinyunyizia maji kumwagilia mimea. Sehemu moja ya shamba ina mimea ya kijani kibichi inayopangwa katika mistari na sehemu nyingine ina mimea yenye rangi ya zambarau au kahawia pia ikiwa imepangwa katika mistari. Mfumo wa umwagiliaji unatoa maji kwa shinikizo.

Huu ni kilimo aina ya umwagiliaji. Shamba lenye mistari iliyo pandwa labda mimea michanga au udongo ulio tayarishwa kwa ajili ya kilimo. Inaonekana kama shamba kubwa au eneo la kilimo.

Huu ni shamba lenye mimea midogo, labda mboga ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mvua. Bomba refu la umwagiliaji inaonekana likipita maji katika ya mistari ya mimea, na maji yanatiririka kuingia kwenye udongo karibu na mimea.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji shambani. Kuna mtaro uliojaa maji na mabomba yanatumika kusafirisha maji kutoka mtaroni kwenda kwenye shamba la mahindi au mazao mengine yanayokua. Hii ni njia ya kumwangilia mimea kwa kutumia maji kutoka chanzo cha maji kwenda kwenye shamba yanayoitaji unyevu.

Huu ni muundo unaonekana kama handaki ilioundwa ili kulinda mimea inayozingira bora ya kuwacha. Kuna mimea midogo inayowezakana ni pilipili au mboga nyingine iliopangwa kwa utaratibu katika safu. Mbira au mabomba meusi yanaonekana kupita kando ya safu za mimea ikionyesha matumizi ya mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani kwa sababu kuna mabomba refu la palstiki ambalo linatoa maji kwa kuyasambaza kwa mimea iliyopandwa kwa safu. Mfumo huu unaonekana kutumia umwagiliaji mashambani makubwa wa ufanisi.

Huu ni mfumo wa pampu wa maji, inayotumia nishati ya jua. Kuna paneli kubwa, zimefungwa juu ya nguzo na zinakusanya nishati kutoka jua. Nishati hii, hubadilisha kuwa umeme, unaotumika kuendesha pambo.

Huu ni shamba la mimea labda mboga au mimea mingine inayohitaji maji mengi likiwa linamwagiliwa. Kuna mfereji wa maji unaopita katikati ya shamba. Na maji yanaonekana yakitiririka kwa nguvu ndani ya mfereji huo unaoelekea kwa mimea. Udongo kando ya mfereji unaonekana kuwa na unyevunyevu na matope kutokana na maji.

Hili ni shamba lenye mimea pengine mahindi au miwa likimwagiliwa maji. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kuwa matone au umwagiliaji wa mfereji ambapo maji yanatolewa polepole kwa mimea kupitia mabomba au mifereji midogo. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji ukitumika kwenye shamba. Kuna mabomba yanayopangwa kwa ardhi na vinyunyiza vinavyorusha maji hewani, yakimwagilia mimea iliyopandwa katikati ya mstari. Hii ni bjia ya kisasa ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mambomba refu jeupe ikipita katikati ya mimea midogo iliyopandwa kwa mistari ikionyesha jinsi maji inavyosambazwa moja kwa moja kwa mzizi ya mimea.

Huu ni shamba, lililomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Maji yanatiririka kwenye mfereji midogo iliyo kati ya mistari ya mimea kuruhusu maji kuingia kwenye udongo, na kufikisha mizizi ya mazao.

Huu ni mimea mchanga, labda mmea wa tango au mboga, ukiota kwenye udongo. Karibu na mimea, kuna mabomba la umwagiliaji wa matone, inayoonekana wazi, ikisaidia kumwagilia maji moja kwa moja hadi kwa mzizi.

Huu ni shamba lenye udongo ulio tayarishwa kwa kilimo. Kuna mistari iliyo pangwa vizuri ya memea midogo ikionyesha upandaji wa kimfumo. Mfumo huu ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikiendeshwa kando ya mistari ya mimea ikipendekeza matumizi ya maji kwa ufanisi.

Hili ni kilimo mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unajumuisha bomba kuu ambalo linasambaza maji kwa mabomba madogo, yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Mfumo huu ni njia bora ya umwagiliaji kwa sababu unapunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha.